Naona duka la nguo ndani kuna wanasesere ambao wamevishwa nguo za wanadada juu kuna alama ya biashara na pia kwenye mlango kuna kibandiko ambacho kina onyesha jinsi ya ulipaji.

Ninaona shati kwenye mining'inio kwa umbali. Kwenye ukuta niaona suti ambavyo vimewekwa kwenye mning'inio. Mbele kuna meza amabayo shati imewekwa na kwa umbali kando ya ukuta kuna rafu ya viatu.

Picha linaonyesha mwanasesere aliyevishwa mapambo ya wanadada. Ana miwani usoni na pia mbele yake kuna ushanga na kishaufu na pia kuna begi za wanadada vya kushikilia kwenye mikono yao.

Ninaona juba za rangi tofauti tofauti ya miundo tofauti tofauti. Pia, ninaona mwanasesere aliyevishwa kofia ya wanawake. Pia, kuna mengine ambayo yamevishwa mikufu ya wanawake.

Gari hili ni la rangi nyeupe ambayo ina vigae nyeusi nyeusi. Mbele kuna msemo kuwa limetengenezwa na kampuni ya Hino . Mbele kabisa kuna nambari lake la gari ambalo ni KCM 709K .

Kuna gari zilizoegeshwa kwenye maegesho. Mbele ya gari moja kuna mvulana anayetembea. Kuna miti ambazo zimepandwa ambazo ni mirefu na pia kuna nyasi za kijani kibichi na manjano kwa pamoja.

Hili ni duka lililojengwa kwa mabati la kuuzia ushanga, bangili na mishipi ya ngozi laini. Chini ninaona begi la kupakia mizigo ya samawati na kwa umbali pia ninaona vifaa vilivyotengenezwa pia kwa ngozi laini.

Kuna mlango ambao umewekezwa bawaba ya rangi ya kijivu. Kwenye ukuta kuna mbao za rangi ya hudhurungi ambazo vimepigiwa. Chini pia kuna sakafu ambayo imeweza kuwekwa laini.

Ninaona picha ya rangi ya kijivu iliyopakwa pia rangi ya waridi. Juu ya jengo hili mna tanki ambazo vimewekwa kule juu na chini kuna pia jengo ndogo ndogo ambazo pia vimejengwa.

Ninaona mnara mfupi wa taa, kwenye umbali ninaona nyumba ya rangi ya njano pia, ninaona miti mirefu. Kando ya ua ninaona msichana ambaye amesimama kando ya ua hilo na pia ninaona kigoda cha watoto wa kuchezea.

Ni picha ya sharubati ambazo zimepakiwa katika mifumo tofauti. Mengine yamepakiwa katika chupa za plastiki na mengine yamepakiwa katika chupa za karatasi. Chini kuna kreti ya kupakia bidhaa hizi na chupa hizi za sharubati vimepakiwa katika rafu.